Wateja wawili wakiwa katika duka la nguo za mitumba, duka hili lina nguo tofautitofauti za kike na za kiume za watoto pia, mteja wa kwanza wakijadili bei na kuelewana kabla ya kununua mteja wa pili akiwa bado anachagua.